Mbolea ambayo huwa inamwagwa kwenye shamba ili kuweza kufanya mimea iweze kukua vizuri bila shida yoyote. Hapa mkulima huwa anachukua na kwenda kuyanyunyuzia kwenye mimea yake ili iweze kumea ikiwa na nguvu inayostahili.

Mkulima yuko shambani anaangalia vile ambavyo mimea imeweza kukua, mmea ambao ni Tomato yameweza kutokea na mengine yameonekana kua yameweza kuiva, ataweza kuyachuma wakati ambayo yatakua yako tayari na kuyauza.

Shamba kubwa ambalo limeweza kupandwa skuma. Inaonekana ni shamba kubwa sana. Hapa mkulima ataweza kupata mboga mingi ambayo ataweza kula na jamii yake na ingine ataweza kuuza na kupata pesa kwa soko.

Mkulima ameweza kutegeneza mahali ambapo ameweza kupanda miti na mimea mbalimbali. Hapa ataweza kuwauzia watu pale ambapo wataweza kutaka kuja kununua mimea ile ambayo ameweza kuyaweka na inaonekana.

Msitu mkubwa ambayo kuna barabara inayopita katikati. Miti inaonekana imeweza kumea na ni mirefu sana. Nyasi pia imemea katika eneo hili. Magari huwa yanapita kwenye hii njia na pia watu wakielekea maeneo mbalimbali.

Wazungu na waafrika wanaonekana wakiwa kwenye msitu huu wameweza kupanda miti. Wanafurahi sana vile wameweza kupanda na umeweza kusimama vizuri kwenye mchanga. Wameshika mikebe ambayo pia ina maji wataweza kuyanyunyizia.

Mkulima ana shamba kubwa ambayo ameweza kupanda na matunda yameweza kukua vizuri sana. Yanaonekana yakiwa mengi. Hapa ataweza kuyavuna na kuyapeleka sokoni na kupata pesa mzuri pale ambapo ataweza kuyauza.

Matunda yameweza kumea vizuri sana . Hapa mkulima ataweza kuyavuna na kuyapeleka sokoni ili kuweza kupata pesa mzuri kwa sababu ataweza kupata matunda mengi na ambayo yanavutia watu kwa wingi.

Mkulima ameweza kuzindua mfumo ambao ni wa kisasa. Mmea unaweza kumea bila kupitia kwa mchanga. Unawekewa maji na unamea vizuri na unanawiri vizuri sana.

Msichana anaonekana akiangalia mimea yake ambayo ameweza kuitengeneza na kuimeesha kwa njia ya kutumia maji. Ameweza kuipanga vizuri na inaonekana inanawiri vile ambavyo inastahili.

Kifaa ambacho wakulima huwa wanatumia kupanda mimea zao kwa njia ya kutumia maji. Huwa kinawekwa nje ili kuweza kufanya mimea iweze kumea kwa hali nzuri, iweze kupata mwangaza na pia ni mfumo ambao hautumii mchanga.

Mfumo wa ukulima ambapo mkulima ana tumia maji pale ambapo ame panda mimea, hapa hatumii mchanga bali haya maji huwa yana meesha mimea hizi.

Huu, ni mfumo wa ukulima, ambapo haitumii mchanga bali unatumia maji. Mkulima hupanda mboga na kuangalia mara kwa mara, kama maji bado yapo, ili mboga zisiweze kuja kunyauka.

Mfumo wa kupanda mimea kwa njia ya kutumia maji. Haihitaji mchanga kumea mbali uangalifu na kuwa makini maji yasiishe ambapo yanastahili kuwekwa.

Shamba ambalo limepandwa migomba ya ndizi limeweza kufunikwa na neti ili kuzuia watu wasiweze kupita katikati na kuharibu ama wanyama ambao wanaweza kuja na kuharibu ndizi zitakuwa zimeiva.

Wamama wameweza kuwekwa kwenye shamba ili waweze kulima na kupalilia na pia kuvuna miamea ambayo iko sawa kutolewa kwenye shamba. Hapa, mwenye shamba ataweza kuwapatia kitu kidogo pale ambapo watamaliza au jioni kazi ikiwa imemalizika.

Mkulima ambaye ameweza kuweka mimea yake kwenye tent kubwa na kupalilia vitu kama tomato ziweze kumea vizuri amesimama kando anaziangalia mimea yake kama bado inamea vizuri au inapatwa na mambo mengine au madudu.

Ukulima wa mfugo kama vile kuku ni mzuri sana hapa ameweza kutengeneza na kuweka kuku wengi kwa pamoja ili wakati atakapo weza kupeleka kuchinjwa kuweze kupata pesa mingi.

Ukulima wa kuku ni mzuri sana. Huyu ni mkulima ambaye ameweza kuweka kuku mingi kwa pamoja. Zinaonekana zote ni za rangi moja nyeupe na ni ndogo hazijaweza kufikia pahala pa kuchinja.

Trakta kubwa ambalo huwa linatumika kulima shamba kwa urahisi na pia huwa lina harakisha kazi na pia inarahisisha , mkulima huwa ananunua gari hili ili kumwezesha kupandilia au kuvuna Wakati wa kuvuna.

Shamba kubwa ambayo imeweza kujengwa au kutengenezwa na mkulima. Limeweza kutoa mazao mazuri ya tomato . Na hapa mkulima ataweza kuyavuna na kupeleka sokoni na kupata pesa mingi.

Ng'ombe mingi zimeweza kujengewa mahali ambapo pazuri. Huwa wanawekewa chakula ili waweze kukula kwa ustaarabu bila kupigana na zingine. Zaonekana ziko. mingi na za rangi mingi mingi pia kama nyeusi na zingine zina rangi nyeupe na nyeusi.

Mkulima ameweza kupanda nyanya mingi kwenye shamba kubwa. Zingine zinaonekana kuwa zimeshakuwa tayari kuvunwa na zingine bado hazijakuwa tayari. Ataweza kuvuna na kupata mapato mazuri.

Shamba kubwa ambalo limeweza kupandwa, mboga, za aina moja, hapa mkulima ataweza kuvuna na kupeleka, kwa soko, na ataweza kupata pesa mzuri kwa sababu, zimeweza kumea vizuri, na zinavutia.

Shamba kubwa ambayo mkulima ameweza kutenga pahala pa kuwekwa tent ili aweze kupanda mimea kama vile maua ndo wakati zitakapo kua vizuri aweze kuuza nchi za nje.

Kampuni kubwa ambayo hununua nyanya na kuzitengeneza kuwa vitu zingine au huwa wanaziweka vizuri na kuuza kwa maduka makubwa ambayo watu hununua.

Mkulima ameweza kupanda mimea yake kwenye shamba na akaweka tent ,ambayo inazuia watu kutoka nje kuweza kuingia na kuharibu mimea yake ambayo imeweza kukua vizuri. Anazungumza na mwenzake, akimweleza vile ameweza kuzipanda na zikawa hivo.

Mkulima ana shamba kubwa ambalo amepanda mboga kwa mistari mmoja. Kando amepitisha pipe la maji ambalo husaidia mimea zisinyauke na kukauka.

Mkulima hutumia tracta ili kuvuna au kupalilia Kwa wakati unaofaa. Hauhitaji watu wengi na unafanya kazi Kwa haraka.

Ng'ombe hutengewa mahala pazuri na pasafi pa kula chakula ili waweze kupata afya njema, na waweze kupatia mvugaji maziwa mazuri wakati wa kuuza maziwa.

Kampuni kubwa ambayo hununua nyanya na kuziunda au kuziosha na kutengeneza vitu kama tomato sauce ya kutumia ambapo mtu anakula chipsi.

Shamba kubwa ambalo limewezwa kuwekwa paipu za maji. Pia mimea inaonekana imeweza kumea vizuri sana na pia kwa rangi ambayo inapendeza. Inaonekana maji yameweza kuwa mengi na yameweza kufurika mahali pamoja.

Shamba kubwa sana limeweza kutengenezewa pipe ambayo inaweza kunyunyuzia mimea maji ili zisiweze kukauka. Hapa, kila dakika utapata pamelowa maji kwenye mchanga.

Shamba kubwa mkulima ameweza kuweka paipu za maji ili iweze kunyunyizia mimea maji ambapo pale zitaweza kuwa zimenyauka. Hapa mtu hahitaji watu wengi ili kumwagilia maji kwa shamba.

Shamba kubwa. Mkulima huwa ananunua kifaa ambacho kitaweza kumsaidia kunyunyuzia mimea yake maji kwa urahisi na pia haraka. Hapa hahitaji watu wengi ilikufanya kazi hii, bali anahitaji huu mfumo ambao unatumia paipu kadhaa kusambaza maji kwenye mmea.

Shamba kubwa ambapo mkulima ameweza kupitisha paipu ya maji. Hapa mimea huwa inapata maji kila wakati ili isiweze kunyauka na kufa.

Pipes ambazo zimeweza kuwekwa chini ya ardhi ili kuweza kupatia shamba maji ya kutosha .Shamba kubwa linaitaji huu mfumo ili kuweza kurahisisha kazi kwa shamba.

Maji yanaonekana yanatona kwenye shamba hili, kwa polepole, ili kuwezesha mmea ambao umeweza kupandwa, kumea, na pia usikauke, au ukose maji na kufa. Hapa mkulima ameweza kununua hizi paipu za maji na kuziweka, ili kurahisisha kazi yake.

Mkulima huwa anaweka pipu za maji kwenye shamba ili kumwezesha kufanya kazi kwa urahisi ,wakati ambapo anaona mimea imeweza kukauka anafungulia maji na maji yanaweza kuingia kwenye mimea kwa urahisi na haraka.

Mkulima mwenye shamba hili ameweza kuweka pipu za maji zile ambazo zinaweza nyunyizia mimea ambayo ameweza kupanda ili isiweze kuja kukauka. Kando, kuna tanki ya maji ambayo huwa ndio inasambaza maji kwenye hili shamba.

Mimea midogo inaonekana kwenye shamba imeweza kuchipuka. Mkulima ameweza kuweka paipu ndogo ndogo zenye hupitusha maji kwenye shamba ili wakati mimea inakauka iweze kupata maji.

Mimea midogo inaonekana ikiweza kuchipuka kwenye shamba, kuna paipu ya maji ambayo mkulima ameweza kufungulia polepole ili iweze kunyunyuzia maji kwenye hili shamba.

Mkulima mwenye shamba kubwa ameweza kupanda mimea yake na kuweka paipu za maji zile ambazo huwa zinasaidia kupatia mimea maji ili isikauke. Ametumia huu mfumo wa paipu ili kurahisisha kazi.

Shamba kubwa. Mkulima ameweza kuweka paipu za maji ambazo zitaweza kupita katikati na kupatia mimea maji ili iweze kukua jinsi ambavyo inastahili na pia kuweza kumpatia mkulima mwisho mazao mazuri.

Shamba hili limeweza kuloa maji, mimea inaonekana imepata maji ya kutosha kwa kupitia hizi pipe ambazo zimeweza kupita katikati ya shamba. Mkulima hataitaji kuchota maji na ndoo ili kuweza kuzimwagia.

Shamba kubwa ambalo limeweza kuwekwa paipu za maji ili kuweza kupatia mimea maji ya kutosha pale ambapo ukame utaweza kukuja, mimea isiweze kukauka na pia iweze kukua vizuri.

Shamba kubwa ambalo mkulima ameweza kupanda mimea yake, na pia ameweza kuweka pipu za maji, ili kuweza kupatia mimea maji, na iweze kukua kwa vile zinastahili. Pia kuna migomba ya ndizi inaonekana kwa umbali.

Mimea imeweza kupandwa kwenye shamba. Yaonekana bado haijakuwa kubwa na kuna pipe za maji ambazo zimeweza kupita kando ya hizo mimea ili kuweza kuzipea maji zisikauke wakati wa kiangazi.

Shamba kubwa linaonekana limeweza kutengeneza na kuwekwa pipu ambazo huwa zinapitisha maji wakati mimea inaenda kukauka, hapa mkulima ameweza kutengeneza vile maji itaweza kunyunyuzika kwenye hizi mboga ili ziweze kukua vizuri.

Shamba kubwa limeweza kumea mimea . Kando kuna maji ambayo inapita kando. Mkulima ameweza kutengeneza . Amelima na kuweza kufanya maji yakapita kando ili yaweze kusaidia mimea kupata maji na yasikauke ili yaweze kupata mimea mizuri pale ambapo atataka kuenda kuuza.

Maji yananyunyizika kwenye shamba kubwa mkulima ameweza kutengeneza mfumo huu wakutumia pipes mingi ili kuweza kupatia mimea maji kwa mara moja.

Mkulima mwenye shamba kubwa ameweza kutengeneza shamba yake na kupitisha maji mengi kwenye hili eneo ili wakati anapotaka kuanza kulima na kupanda mimea ziweze kumea kwa njia inayostahili.

Kwenye shamba kubwa, mkulima anafaa kuweka paipu zinazopita katikati ya zile vitu alizozipanda ili kumwezesha kuzimwagia maji wakati wa kiangazi ama wakati ambapo mboga zimekauka.

Shamba kubwa ambalo limeweza kumea miti na nyasi nyingi. Hapa kutaweza kupatikana kuna aina nyingi za wanyama kwa sababu panaonekana panakaa kama msitu. Kwa umbali kuna milima ambayo pia utaweza kuyaona.

Msitu huu unaonekana ni mkubwa sana, kumeweza kuonekana kuna miti na nyasi mingi, kando kuna mahali ambapo kuna maji mengi yameweza kujitenga na pia hapo kwenye hio maji utapata wanyama kama vile nyoka, nao wanyama ambao hua wanaishi hapo ndani.

Mwanamke anaonekana akipita katikati ya cave , mahali mawe yameweza kuchimbwa na katikati kukuwa na mtaro. Hapa maji, wakati wa mvua, huwa yanapita kwa mwendo wa kasi sana.

Kuku anaweza kutengewa mahali pake. Umewekewa fence ambayo inamzuia kupita upande huo mwingine. Ataweza kujitaftia chakula mahali alipo na kukula.

Mnayama ambaye huwa anafugwa nyumbani a watu ili kuweza kuchinjwa na kulwa kama nyama. Huwa anapenda kukaa mahali ambapo kuna maji mengi kwa sababu pia anapenda kuogelea akiwa na wenzake.

Ukulima wa ng'ombe ni mzuri sana. Hapa mkulima ameweza kununua ng'ombe mingi akaweza kuziweka kwa pamoja , na kuzijengea vile ambavyo ataweza kuzilisha vizuri, bila ng'ombe kukua na shida au kupigania chakula.

Ukulima wa kuku ni bora kwa mkulima. Kunaonekana kuku ambazo ziko na afya na zinatembea kwenye hii uwanja zikichakura chakula na zinaonekana zimetulia.

Hii ni mjengo ambayo imeweza kutengenezwa ili wanyama ambao huwa wanafugwa nyumbani waweze kuishi hapo, kama mbwa au paka. Mtu ambaye anayeishi maeneo na hataki kukaa na mbwa wake ndani ya nyumba huwa anamjengea hii nyumba ili aweze kukaa hapo ndani.

Mnyama ambaye huwa anapatikana porini ni chui, hapa ameweza kutulia na akona watoto watatu ambao wametulia kando. Huu mnyama ni mkali sana na pia huwa anakula watu na watoto wake hapendi watu kuwachezea.